Ukuta huu mweupe wenye uko na rangi ya blue umechorwa maandishi yanayosema, Tononoka Secondary School. Kando yake wamesimama vijana wawili waliovalia unifom moja ya kijani na moja ya blue juu chini zimefanana suruali zao rangi ya kijani.